Mtaalamu wa afya aliyevaa mavazi ya upasuaji ; barakoa na glavu anafanya uchunguzi wa mgonjwa aliyelala kitandani. Anachunguza meno ya mgonjwa huyo kwa ajili ya kutoa maelekezo ya kitabibu.

Mtu mzima na mtoto wake wamesimama pamoja wakisafisha meno kwa kutumia mswaki, wakiwa wamevaa fulana nyeupe wote wawili wanashika miswaki karibu na midomo, yao wakionekana kuiga tabia njema ya usafi wa kinywa.

Kifaa cha kupima rangi ya meno, kifaa hiki kina safu ya sampuli za meno zenye vivuli tofauti vya rangi. Hutumiwa na madaktari wa meno kulinganisha rangi ya meno ya mgonjwa na vipande vya bandia.

Ndani ya kliniki ya meno wataalamu wawili wamevaa mavazi ya kitabibu mmoja akiwa na koti jeupe mwingine sare ya kijani kibichi, wakimfanyia mgonjwa uchunguzi wa meno, wamevaa glavu na barakoa wakitumia vifaa vya tiba ya meno.

Daktar w a meno aliyevaa sare ya samawati na glovu nyeupe, akifanya auchunguzi wa meno kwa kutumia akifaa cha kuangalia na kifaa cha kuchunguza. Mgonjwa amevalishwa na anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti cha kliniki ya meno.

Huduma za kitabibu, daktari wa meno aliyevalia koti jeupe, amesimama akimchunguza mama aliyekaa kwenye kiti, akimuangalia juu, anamfanyia huduma ya meno. Mama huyo amevalia barakoa ya samawati na kofia nyeusi.

Mtaa wa jiji umejaa maji ya mafuriko, magari yamezama kiasi na watu wamekusanyika pembeni wakitafuta njia salama ya kupita, majengo ya ghorofa yanayozunguka eneo hilo yanaonyesha kuwa ni sehemu ya biashara au ya ofisi.

Sehemu ya kusubiria wagonjwa katika kitengo cha macho cha hospitali ukuta wa nyuma una mabango yenye ujumbe wa kuelimisha kuhusu afya ya macho, bango moja lina kichwa kisemacho "afya njema ya macho la anzia kwako", ikieleza mambo ya kufanya na ya kuepuka ili kulinda macho.

Ndani ya chumba cha hospitali kilichogawa vitanda vya wagonjwa, mtu aliyevaa sare ya kazini anaonekana akirekebisha kitanda kimoja. Vitanda vina pande za usalama za samawati na nyeupe, na kila kimoja kimeambatana na kabati la pembeni la rangi hiyo.

Korido ya hospitali yenye viti vya samawati kwa ajili ya kusubiri, vinavyotumika na wagonjwa wanaosubiria kuingia kwenye vyumba ili kukutana na watabibu kwa ajili ya huduma hizo za kitabibu kwenye hospitali.

Wahudumu wawili wa afya wamevaa mavazi rasmi ya kazi, mmoja akiwa na koti la huduma ya afya akijaza taarifa kwenye kibao cha maandishi na mwingine akifanya kazi kwenye tarakinishi ya mezani.

Kundi la wahudumu wa afya limepiga picha ya pamoja ndani ya kituo cha tiba; baadhi wamevaa makoti meupe ya maabara wengine sare za samawati, wakionyesha taaluma mbalimbali: madaktari, wauguzi na mafundi.

Maabara za kisayansi yenye wataalamu wawili waliovaa makoti meupe na barakoa za uso. Mmoja ameketi akifanya kazi ndani ya kabati maalumu la usalama wa kibaiolojia na alama ya hatari ya kibaiolojia.

Chumba cha utabibu katika huduma ya afya ya wanawake, mama mjamzito amelalia mgongo akipimwa na kifaa cha kuangalia mtoto. Madaktari wakiangalia, wakionyeshana hali ya mtoto iliyokuwepo tumboni mwake.

Mtaalamu wa afya akitoa huduma ya kitabibu kwa jamii, eneo lina uwazi kuonyesha juhudi za kufikisha huduma kwa walioko pembezoni, vifaa vya matibabu vimeandaliwa kwa uangalifu na usafi unazingatiwa kikamilifu.

Ndani ya chumba cha upasuaji, madaktari wanne wamevaa mavazi ya upasuaji, mavazi ya kijani, barakoa na kofia, wakishiriki katika upasuaji wa mgonjwa aliye juu kwenye meza ya upasuaji.

Mhudumu wa afya aliyesimama karibu na viatamizi kila kimoja kikiwa na watoto wachanga ndani viotamizi hivyo kava la uwazi la mashimo ya mviringo kwa ajili ya kumfikia mtoto bila kufungua kifaa kifaa chochote.

Chumba cha usubiriaji kilichojaa watu wa rika tofauti, mwanamke ameshika mtoto mikononi, amesimama karibu akibeba bahasha huku wengine wakiketi na wakizungumza kwa utulivu. Huduma hizi ni za kijamii hasahasa huduma za afya za watoto.

Wataalamu wawili wa afya wamevaa mavazi ya upasuaji kofia za kijani na samawati pamoja na barakoa wakitekeleza taratibu za kitabibu, mmoja ameshika kifaa kinachofanana na kalamu akifanya kazi kwenye kidole cha mgonjwa.

Watu wanne wakiwa nje wakishiriki shughuli ya pamoja, mmoja wao anashika chupa nyeupe na kumimina dawa kwenye vikombe vya plastiki ambavyo wenzake wanashikilia, vikombe vitatu vyeupe na kikombe kimoja cha waridi, mandhari ya nyuma inaonesha majengo na watu wengi, ni eneo la kijamii kwa ajili ya kutoa huduma ya afya.

Meza ya sokoni imepambwa kwa bidhaa mbalimbali. Chupa za kioo zenye mfuniko wa rangi ya chungwa. Chupa ya kijani yenye kioevu na rundo la matunda ya kijani kama limao au ndimu. Nyuma yao watu wamesimama na kuketi karibu na vibanda vingine vya biashara, wakionyesha shughuli hai ya sokoni."

Papai lililoiva limekatwa nusu likifichua nyama ya rangi ya chungwa yenye mbegu nyingi nyeusi katikati, nyuma yake kuna papai zima lenye ganda la kijani kibichi likionyesha kuwa bado halijaiva kikamilifu.

Vifaa vya tiba asilia vilivyopangwa juu ya mbao, kuna chupa ya glasi yenye majani ya kijani ndani ya maji, chupa tatu ndogo za kahawia zenye vifuniko na chungu cheupe chenye mchanganyo wa miti shamba pamoja na kinu chake.

Bidhaa ya mitishamba yenye jina la "Umuravumba", imehifadhiwa kwenye chupa ya plastiki yenye mfuko wa kijani. Imetengenezwa kutokana na mimea, unaotambulika kwa matumizi yake ya kitiba na kimatibabu katika jamii mbalimbali.

Mkono wa mtu unashika tawi dogo lenye majani mapana ya kijani kibichi yenye kung'aa na afya, tawi hilo limechumwa hivi karibuni likiwa la muundo wa majani, unaoweza kufanana na mimea ya dawa au mboga mboga.